Hivi majuzi chanjo zimekua na Myths na Misconceptions . Hazijabainika wazi kama hayo yanakuwanga ukweli ama porojo tu, lakini bado uamuzi wangu bado unasimama. Wakati mtoto anazaliwa, wakati anafaa kupata chanjo, msichelewa kwa sababu haya ukiyamiss yanadhuru sana afya hapa mbele. Kila mtoto anafaa kupewa chanjo.

Kuna vitu zingine nikionanga nafikiria tu, tumetenga bilioni ngapi? Tumetenga fertilizer ngapi? Mfano naona watu wakiongeleshwa mahali halafu wanaambiwa tumetenga fertilizer elfu sijui themanini na ngapi. Wewe tutakupea kumi, wewe tutakupea ishirini, wewe tutakupea thelathini, tuta . Ahadi nazo?

Aina ya madawa pale kwenye chemistry ama kemia. Lakini saa shida ni haya madawa ya siku hizi ni makampuni tu wako biashara. Wanatumia kemikali wanaunda vitu tunaletewa sokoni ati tuyanunue tutapona. Mi napata taabu sana kuamini hii madawa ya chemistry sana, heri herbal .

Kama mnanisikiza hiyo upande ingine, jaribu sana msi shauriwa na wamekutumia hizi vitu zenye zinaitwa pills kuongeza nguvu za kiume. Aah, hizi vitu zina madhara bwana... watu wafanye mazoezi wa kule vizuri, wakule balance diet , na wasitumie kemikali. Hizi zina dhuru afya, vibaya sana. Tunataka tufe kama tunang'aa bana tusikufe kaa tumechoka.

Ukiwa na yellow fever, step one ambayo unahimizwa kufanya ni kuwa unatumia mask kwenye uso ndio usisambazie wengine. Halafu step two jaribu sana uende hosi ukadungwe sindano. Kuna sindano yenye inasaidia kupunguza maumivu na pia inaeza saidia kutoa kabisa yellow fever .

Kuna hii dawa nilikuja kukutana nawe inaitwa Ion Easy, dawa nzuri sana kwa wenye wanaugua tumbo, ama ukipenda stomachache , dawa inasaidia kwa wenye wanapata ugumu kwenda haja na pia inaongeza, morale kwenye mwili, unafaa kuijaribu usikie.

Unaenda hospitali vizuri kutibiwa unakutana na manesi warembo pale mbele yako wanakoanza kukupea maagizo yenye unafaa kufuata lakini tabasamu pekee inafanya ugonjwa inapotea jamani.

Mama kila siku ndiye hukuwa mzazi wa kwanza kwa mtoto, ingawa baba ndiye mkuu kwa familia lakini mama ndiye hukuwa kila kitu, mama anakupeleka kliniki, anahikikisha unashughulikiwa, niambie kuna baba anaweza hiyo kando na mimi lakini musiambie mtu?

Mimi naye sitandanganya, sijawahi lala kwenye wodi na kuona hizo maadverts za madaktari wakitibu wagonjwa kama kuna ile walikuwa wanacelebrate first big surgery hapa Kenya. Walai hizo vitu zinafanya drrrr kichwani, sipati kitu. Lakini naomba wagonjwa wote walio hosi wafanikiwe.

Utoke nje upate jumba linateketea moto, na moto imefika hadi kule juu ambapo hakuna kile unaweza fanya. Na ukumbuke kuna watu walikuwa wamelala huku na ni katikati ya usiku. Aaai! kuna zingine ni uchungu kukumbuka na hata kuangalia.

Maji huwa changamoto katika maeneo mbalimbali nchini na maji ndio kifaa ambayo haifai kukua changamoto sababu ni mojawapo wa basic needs . Haifai kukosekana kabisa. Ingekua uwezo wangu, hakuna eneo hata moja ingekua inapata ugumu katika ku access maji.

Ferrolax ni aina ya dawa inayoongeza idadi ya damu kwenye mwili, Ferrolax iko na ion, folic acid, vitamin B12, B6 pamoja na zinc ,ambayo inasaidia kuongeza red blood cells pamoja na hemoglobin kwenye mwili. Kama umepungukiwa na damu mwilini, unahimizwa kujaribu Ferrolax.

Dadangu we, mara nyingi baada ya kufanya kitu chochote jaribu sana unawe, unawe tena na kwa kutumia sanitizer , na unapoongea, jifunge uso kwa kutumia mask ama barakoa sababu tuko na Corona Virus. Kwanza wewe venye naona uko na mtoto, jaribu usifanye mtoto akaadhirike juu yako. Jaribu sana kuwa na usafi.

Napata ugumu kushauri mtu juu ya haya madawa hasa huwa wanazipata kwa streets . Unaona imewekwa kwenye chupa jina ya ugonjwa fulani imeandikwa kwa mgongo then unaambiwa ati inatibu hiyo ugonjwa wewe unachukua dawa unaenda unaikunywa bila kufanya thorough research . Siwezi shauri mtu kabisa mimi.